Wataalam wa kilimo na ufugaji, wakiwaelimisha wanananchi wengi waliokaa kwenye viti, ili waweze kujifunza njia za kisasa za shughuli hizo na kukuza uzalishaji, ili wapate faida kubwa.

Elimu ya watu wazima ambao wanajifunza kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo masomo haya ni muhimu ili waweze kuyatumia katika shughuli za kila siku za uzalishaji kama vile, kufanya biashara.

Wataalamu wengi wakiwaelimisha wananchi wa kike na wa kiume, wanaowasikiliza kwa makini. Pia elimu hii inawasaidia watu hawa, ili waweze kutunza mazingira, na kuboresha afya zao.

Eneo la shule ya chekechea ambalo lina madarasa kwa ajili ya wanafunzi kukaa, waweze kufundishwa na walimu wao. Pia, kuna sehemu ya nje ili watoto waweze kucheza vizuri michezo mbalimbali, ili waweze kukua kiakili na kimwili.

Eneo la shule ya chekechea ambapo kuna ofisi ya walimu na madarasa kwa ajili ya wanafunzi kufundishiwa. Pia sehemu ya nje ina bustani nzuri iliyofyekwa vizuri, pia kuna bembea kwa ajili ya watoto.

Shule ya chekechea ambayo ina madarasa mengi kwa ajili ya wanafunzi kufundishwa na waalimu wao, ambapo sehemu ya nje kuna bustani kubwa ya majani yaliyofyekwa vizuri na pia zipo bembea za watoto.

Eneo la shule ya msingi ambalo limezungukwa na miti mingi mirefu, ambapo kuna ofisi za walimu na madarasa kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kufundishwa. Sehemu ya nje kuna bustani ya majani mengi kwa ajili ya watoto kucheza.

Shule ya msingi yenye ofisi za waalimu na madarasa mengi, ambayo yamechorwa michoro mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia. Pia eneo hilo lina sehemu ya uwanja kwa ajili ya watoto kucheza.

Shule ya msingi ambayo ina madarasa, maktaba, na ofisi za walimu zilizopo kwenye majengo ya ghorofa, ambapo pia sehemu ya nje kuna bustani ya maua mengi na majani yaliyo fyekwa vizuri, yenye mandhari nzuri ya kuvutia.

Shule ya msingi ambapo mwalimu anafundisha wanafunzi waliokaa kwenye madawati darasani ambao umevaa sare, ambapo wanamsikiliza na kuandika kwenye madaftari yao kile wanachojifunza, katika eneo hilo kuna ofisi za walimu na mazingira ya nje mazuri kwa ajili ya watoto kucheza michezo mbalimbali.

Kompyuta mpakato nyingi zilizowekwa juu ya meza, ambapo zipo ndani ya chumba kikubwa kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kujifunza kutumia kifaa hicho cha kielektroniki ili waweze kuelewa vizuri.

Shule kubwa ya bweni ya sekondari ambayo ina madarasa mengi, ofisi za walimu na mabweni ili wanafunzi waweze kulala, pia kuna nguo zilizoanikwa na sehemu kwaajili ya watoto hao kuweza kucheza,

Mwalimu wa sekondari wa kiume aliyevaa suti, ambaye anafundisha wanafunzi mfumo wa chakula kwa vitendo, ambao wamekaa darasani wakimsikiliza na kuandika kwa makini, ili waweze kuelewa vizuri.

Chumba cha maktaba kwenye shule ya sekondari, ambapo vitabu vingi vimepangwa vizuri ili wanafunzi waweze kuvitumia. Pia kuna viti na meza kwa ajili ya kukaa na kusoma mahali hapo.

Chumba cha maabara kwenye shule ya sekondari, ambapo mwalimu anawafundisha wanafunzi kuchanganya kemikali, waweze kuelewa vizuri. Pia ndani hapo kuna mabomba kwa ajili ya kuleta maji, ili yaweze kutumika katika shughuli hizo.

Wanafunzi wengi waliovaa sare kwenye shule ya sekondari wamekaa kwenye viti ndani ya darasa kubwa wakifanya mitihani ambapo wakisimamiwa na walimu wao.

Bweni kubwa lenye vitanda vingi, na magodoro yaliyotandikwa na limesafishwa vizuri, ambalo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kulala wakati wa usiku.

Kitabu cha kemia cha kidato cha tatu ambacho hutumiwa na walimu kufundishia wanafunzi wa darasa hilo ili waweze kuelewa kwenye shule ya sekondari. Somo hili ni muhimu kwa ajili ya kuandaa wanasayansi wa baadaye.

Chumba cha maktaba kwenye shule ya sekondari ambapo kuna vitabu vingi vilivyo pangwa vizuri, wanafunzi wawili wakike wanavichukua ili wajisomee wakiwa wamekaa kwenye viti na meza, zilizopo ndani hapo.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wa kike wa chuo kikuu, ambapo kuna kabati kwa ajili ya kuwekea nguo na kitanda, chenye sehemu mbili zenye magodoro, ambacho kimetandikwa vizuri. Pia mabinti hao wamekaa wakitumia simu zao.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wakiume ambao wamevaa mavazi tofauti tofauti ambapo wamekaa kwenye viti wakifanya mtihani kwenye chumba kikubwa. Pia kuna msimamizi anazunguka kuwaangalia ili wasiangaliziane.

Wanafunzi wengi wa shule ya msingi waliokaa kwenye viti, ndani ya darasa kubwa ambao ni wa kike na wa kiume, waliovaa sare. Pia mwalimu wao amesimama mbele kuwaelekeza.

Mkufunzi akifundisha wanafunzi wengi wa chuo kikuu waliokaa kwenye viti kwenye darasa kubwa, ambao wengi wao wamefungua kompyuta zao wakizitumia. Pia wengine wanamsikiliza vizuri na kuandika kile wanachojifunza.

Wanachuo wamekaa kwenye viti ndani ya darasa kubwa ambao wengi wao ni vijana wa kike na wa kiume, wanamsikiliza mkufunzi anaye wafundisha. Baadhi yao wanaandika na wengine wanatumia simu zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu ambao ni wanaume na wanawake wamekaa darasani wakimsikiliza mkufunzi, na kuandika kile wanachojifunza kwenye madaftari yao, huku baadhi yao wanatumia kompyuta mpakato na simu zao.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume waliovaa mavazi tofauti tofauti wamekaa kwenye darasa kubwa wakifundishwa na mkufunzi huku baadhi yao wanatumia simu zao na wengine wanasikiliza kwa makini na kuandika.

Jengo kubwa la darasa ambalo, kuna wanafunzi wengi wa chuo kikuu waliovaa mavazi tofautitofauti, wa kike na wa kiume, waliokaa makundimakundi, ikiwa ni njia mojawapo ya wao kuweza kujifunza vizuri na kuelewa.

Ukumbi mkubwa uliojengwa vizuri wa kisasa, wenye meza nyingi na viti kwa ajili ya wanafunzi kukaa, ili waweze kujisomea masomo yao na pia kukaa pamoja kujadili ili waweze kuelewa zaidi.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi wanafundishwa kutengeneza gari lililoharibika na walimu wao, elimu hii ni muhimu kwaajili ya vijana kujiajiri watakapo maliza masomo yao.

Chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wakijifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme kwenye chumba maalumu, ambapo elimu hii ni muhimu kwao ili baadaye wakihitimu waweze kwenda kujiajili.

Chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi wanajifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile simu, kwenye chumba maalumu cha kujifunzia kwa vitendo. Elimu hii ni muhimu kwa ajili ya vijana ili baadaye waweze kujiajiri watakapohitimu.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wapo kwenye chumba cha kujifunzia kwa vitendo, kutengeneza vifaa vya umeme wakisimamiwa na walimu wao. Elimu hii ni muhimu kwa ajili ya vijana kujiajiri watakapohitimu.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi wengi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu, ambao wanajifunza vifaa vya umeme ili waweze kutengeneza vizuri. Elimu hii ni muhimu kwa ajili ya vijana ili watakapohitimu waweze kujiajiri.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi wapo kwenye chumba cha kujifunzia kwa vitendo kutengeneza vifaa vya umeme. Elimu hii ni muhimu kwa ajili ya vijana kujiajiri watakapo hitimu.

Eneo la chuo cha ufundi, ambapo kuna wanafunzi wengi wakijifunza kutengeneza vifaa vya umeme kwa vitendo. Ambao wamevaa fulana zenye maandishi yanayofanana, ambapo elimu hii ni muhimu kwa vijana, ili waweze kujiajiri watakapohitimu.